Naona uso wa mgonjwa mmoja ambaye nikama jino ama meno yake yanasumbua, naona pia mtu, mikono ya mtu ambaye ni daktari anamshikilia na nikama anamwangilila iyo meno ambayo ilikuwa imeharibika , naona amevaa glovu katika mkono yake, naona pia mhudumiwa amevaa miwani katika machoni na meno pia nyeupe inaonekana.

Naona barakoa imeekwa pale juu ya mesa na kuna pia sabuni ya maji ambayo inatumika ili kujisafisha kutokana na ugonjwa wa kujiambukisha kupitia kwa hewa. Hayo yote ni kujikinga kutokana na maradhi ambayo yanatokana na kuambukizwa, kutoka kwa njia ya kusambaa kwa haraka, na kwa hivyo hizo bidhaa vinasaidia.

Naona mtu amekaa kainamisha kichwa katika mikono yake. Kuna miwani ambayo iko juu ya kitabu alichokuwa anasoma, na pia kuna kochi ambalo ameinamishia kichwa, na kwa umbali ni kana kwamba huyu mtu, anaonekana kuwa na msongo wa mawazo. Amevaa nguo shati nyekundu, na vilevile katika kochi aliloinamishia kichwa, liko na rangi nyekundu.

Naona mama na mtoto wakiwa katika hospitali. Mtoto anatibiwa, anapewa chanjo kupitia kwa njia ya mdomo, mama kavaa barakoa na nguo nyekundu. Pia daktari amevalia glovu mikononi na pia sare ya matibabu katika hospitali.